Mfumo wa kilimo cha maji ulio wa kisasa. Mimea midogo midogo imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyopangwa kwa mtindo wa ngazi. Mabomba haya yana mashimo madogo ambamo mimea imewekwa. Mfumo huu umewekwa kwenye fremu ya mbao na unaonekana kuwa katika eneo lenye mwanga wa kutosha.